Hili ni lango ambalo lipo shuleni na kumeekwa bango ambalo linakataza hakuna kutoka kwa wanafunzi na ni hatia akipatikana ametoka kupitia lango hili.

Hapa ni shuleni ambako kuna shelfu mbalimbali na zimepangwa faili mbalimbali. Kuna faili ya manjano, kuna ile nyeusi, kuna ya samawati na zote hivi labda zimewekwa karatasi za masomo ya wanafunzi.

Hawa ni wanariadha, na mwanariadha ambaye amelala sakafuni ni mwanariadha ambaye ana upungufu, ana ni kilema haoni, hivyo basi ameanguka chini na msaidizi wake anamsaidia kunyanyuka.

Mandhari ni ya shuleni. Tuna picha za sauti kwenye mlango huo, picha za wanyama wa msituni. Uwanja wa shule hii umekatwa nyasi vizuri, maua yamelainishwa vizuri, hivyo basi shule hii ni nadhifu.

Hili ni jengo na mandhari yake ni shuleni, ishara kuwa, hili ni darasa la kidato cha kwanza ambacho ni kidato cha kwanza R, sehemu hii inaonyesha kuwa ni sehemu ambapo kuna utulivu.

Hili ni ghorofa lenye majengo limejengwa ambalo lina floors mbili na jengo hili kwa sana limejengwa kwa minajili ya biashara mbalimbali.

Sehemu hii ni sehemu ya ofisi ya kiserekali ambapo ni nadhifu. Maua yametengezwa vizuri, nyumba ni nadhifu hadi kuna bin la takataka pale. Compound imewekwa safi.

Hii ni nakala ambayo inatuonyesha kuwa maji ni uhai. Inatuonyesha vitu ambavyo vinatupa maji . Vina tuonyesha kuwa pia ni matumizi gani ya maji na yanatuonyesha kuwa jinsi tunaweza ku conserve ama kuhifadhi maji vizuri.

Jalada la nakala ya kitabu cha kiswahili. Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili ,kwenye nakala tunawaona watu wanaume wawili wako kwenye farasi na farasi zao zinakimbia. Wanaonekana kuwa wanazungumza wakati farasi zinakimbia.

Mandhari ni uwanjani. Kocha anawaelekeza wachezaji wake ambao wana ulemavu wa miguu ili kucheza kandanda na anawapa mafunzo mbalimbali jinsi ya kukimbia, jinsi ya kufanya mazoezi vizuri.

Haya ni mandhari ya baharini ambapo mwanamke ambaye ana, ni kiwete ameshinda katika mashindano ya kuendesha vyombo vya majini na yeye ndio bingwa wa dunia.

Hawa ni wanariadha ambao wanashiriki riadha mbalimbali za watu wasiojiweza. Kuna wale ambao wanashiriki riadha ya vipofu, kuna wale ambao wanashiriki mbio za viwete hivyo basi wamepokea cheti chao cha kushiriki mbio hizo.

Aliyekuwa ngavana wa Nairobi, Bwana Mike Sonko akiwa na wachezaji wa mchezo wa ndondi ambao ni viwete na mashabiki wao na kocha wao.

Hili ni sehemu ya mafunzo ambapo wanafunzi wanakuja kupata elimu na ujuzi wa kutumia tarakilishi. Tarakilishi zipo mbili na kwenye meza hili pia kuna madaftari ya wanafunzi labda kwa wale waliokuja kujifunza.

Hii ni nakala ambayo ni kitabu cha hadithi fupifupi ambazo zinaelezea kuhusu picha ambazo zinaonyeshwa na vyombo vya usafiri pia. Picha ya kwanza inaonyesha lori kama chombo cha usafiri, picha ya pili inaonyesha gari moshi kama chombo cha usafiri pia baiskeli katika picha ya tatu kama chombo cha usafiri.

Hili ni jengo la ghorofa, ni kwa minajili ya elimu. Ghorofa hili limejengwa kwa minajili ya elimu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanakuja kupata elimu kwenye eneo hili na kiwanja ki nadhifu. Jengo lenyewe usafi umekadiriwa.

Haya ni mandhari ya darasani ambapo ni siku ya Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Somo ni la Kiswahili ambapo mwalimu anafunza mahali ambapo herufi ndogo huwa zinatumika kwa sana na anaonyeshana herufi ndogo jinsi zinavyoandikwa.

Ni sehemu ya watoto ya kucheza wakiwa shuleni, wakati wa buraa. Ina rangi tofauti tofauti. Rangi ya mzabibu nyekundu, ya manjano. Na pia mahali penyewe pana vifaa vingi vya michezo ya watoto.

Haya ni mandhari ya shuleni, ambapo kuna swali ambalo limeandikwa na swali hilo limeandikwa siku ya Jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa pili, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, ambalo ni swali la somo la dini.

Hapa ni kwenye ofisi ya kielimu na hivyo basi kuna faili ambazo zimewekwa kwenye shelf . Faili hizi zimebeba stakabadhi tofauti tofauti kwa minajili ya elimu.

Haya ni mandhari ya shuleni ambapo shelfu hii imetengenezwa kwa minajili ya kuweka faili mbalimbali na kila faili ina stakabadhi tofauti tofauti. Kuna faili za rangi ya bluu na kuna ile ya manjano na kuna kiti pembeni kuonyesha ni ofisi labda.

Hii ni sehemu ya maktabani shuleni, ambapo kitabu cha Computer Science kinadhihirishwa hapo. Kitabu hiki ni cha gredi ya saba, na kampuni ambayo imekitengeza imechapisha ni kampuni ya Long.

Hili ni karatasi la kielimu ambalo linatuonyesha vile vitu ambavyo kama familia yafaa tuwe navyo na kuna vile vingine ambavyo si lazima tuwe navyo. Kwa mfano vile ambavyo inafaa tuwe navyo ni chakula, nyumba ama makazi na nguo na vile ambavyo si za lazima ni masomo, maji.

Hawa ni wanariadha. Mwanariadha Noney Chelagat Koech ana upungufu au ulemavu wa kutoona vizuri na ameshiriki katika mbio za bara athletics na amekuwa mshindi na huyo ambaye amesimama naye ni msaidizi wake wakati wa kutembea.

Sehemu ya mafunzo, kwa wanadondi na huyu ni kocha ambaye anamwelekeza mwanadondi huyu ambaye ana ulemavu wa miguu. Kocha amevalia jacket ya rangi nyekundu. Sehemu hii kuna begi ambalo mwanandondi analipiga ndondi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya, ambao ni wa jinsia ya kiume. Wana ulemavu wa miguu, ambapo wanashiriki katika mchezo wa kandanda. Wamevalia sare, ambapo shati ni nyekundu na suruali ama kaptura yenye rangi ya kijani kibichi na mistari mieupe huku kando.

Haya ni madhaari ya darasani ambapo kuna chati tofauti tofauti kwenye ukuta, chati hizi zina picha za vitu tofauti tofauti, kuna cheti pia juu ya kabati hili na kuna file ambazo zimewekwa kwenye kabati hii kuonyesha kuwa ni za shuleni ama za kielimu.

Hapa ni darasani, ni mandhari ya elimu ambapo kuna chati kubwa ambayo imeandikwa siku za wiki, siku ya kwanza Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Pembeni kuna maneno ambayo yameandikwa pia.

Mandhari ni ya shuleni, pembeni tunaona tanki leusi la maji. Kuna bango hapa ambalo linaonyesha ni sehemu ya kujikinga wakati kumetokea ajali ya moto, hapa kuna mlingoti, ishara kuwa bendera ipo hapo, miti na uwanja u nadhifu.

Haya ni mandhari ya darasani. Darasa lenyewe li nadhifu. Madawati yamepangwa vizuri na ni sehemu ambayo kuna utulivu.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya wa kandanda ya ulemavu. Nyuma yao ni kocha wao na watu ambao huwa wanawahudumia. Mbele wamepanga foleni, mipira ii chini sakafuni na watu wamevalia sare ya Kenya.

Haya ni mandhari ya suleni, chati hii inaonyesha sauti mbalimbali ambapo ina ishara kuwa ni darasani mwa wanafunzi wa chekechea, maana kuna picha tofauti tofauti za wanyama pia huko ukutani.

Hii ni riadha ya wanariadha ambao wanaulemavu wakuona. Wanariadha hawa ambaye ameongoza ni mwanariadha wa Kenya ambaye anaitwa Kimani, na yuko na msaidizi wake, sababu hawezi kimbia bila msaidizi.

Haya ni mandhari ya darasani ambapo kuna loka za wanafunzi zimepangwa na viti kuingizwa ndani. Kuna karatasi ambazo ziko juu ya madawati haya . Chini, sakafu ii nadhifu labda kuwa usafi umetekelezwa kwenye darasa hili.

Haya ni mandhari ya shuleni na ni darasani kwa wanafunzi wa chekechea ambapo kuna silabi, kuna sauti, kuna silabi na kuna maneno ambayo yameandikwa kutokana na sauti mbalimbali.

Hii ni sehemu ya masomo, kuna kalamu, kuna tarakilishi, ambapo tarakilishi hii imetengezwa kwa minajili ya masomo peke yake. Ambapo, kuna viti. Kiti cha mwanafunzi na kiti cha facilitator wake.

Sehemu hii viti vimepangwa vizuri. Sehemu yenyewe ni nadhifu na pia ni ofisini.

Hapa ni darasani ambapo kuna chati kubwa ambayo imechorwa saa na majira yake na saa hiyo majira yameandikwa kwenye vijikaratasi vya rangi tofauti tofauti. Kuna sungura pembeni ambaye ni mweupe na kuna maua na wanyama tofauti tofauti kwenye chati hii.

Hapa ni kwenye maabara ya kompyuta ambapo somo la kompyuta huwa linafanyika. Kuna vitabu ambavyo ni vya gredi ya saba vya kompyuta. Somo hili linafanyika kwenye maabara haya na kuna tarakilishi ambazo ziko kwenye meza hii.

Hii ni nakala ya wanafunzi wa chekechea daraja la pili, kwenye jalada kuna watoto ambao wameonyesha wanatabasamu na nakala hii inazungumzia afya, ubora wa afya na tabia njema ambazo tunaweza zingatia ili tuweze kuwa na afya njema miongoni mwetu.

Mandhari ni ya shuleni, hapa nii darasani. Madawati yanaonekana yamepangwa laini. Darasa ni nadhifu na kuna ubao pale unaotumika kuandika. Pembeni kuna tarakilishi ambazo zimepangwa kwa minajili ya elimu.

Hili ni karatasi la mtihani ya wanafunzi. Kuna picha ya kiwavi, kuna picha ya mamba, kuna hesabu za kuondoa na kuongeza pia ambazo zimefanywa na amepata kila kitu, mwanafunzi huyu.

Hawa ni wanariadha wa mbio mbalimbali na wanariadha hawa wana ulemavu wa kutoona vizuri hivyo basi wameshinda mbio na wasaidizi wao wamewashika mikono.